Hiki ni kituo cha kuzalisha umeme kwa nguvu za jotoardhi cha Olkaria nne kilichoko kwenye eneo la Olkaria Domes karibu na Naivasha. Mradi huu ni sehemu muhimu ya mpango mkuu wa Olkaria. Chanzo kikuu cha nishati jadidifu nchini Kenya. Kituo hiki chenye uwezo wa megawati mia moja arobaini kilizinduliwa rasmi na rais Uhuru Kenyatta mwezi Oktoba 2024 kwa lengo la kupunguza gharama za umeme na kuvuta wawekezaji wa nishati nafuu na wa uhakika.

Kituo cha umeme wa maji cha Gitaru kimejengwa kwenye mto Tana kikihudumu mpakani mwa Embu na Machakos kikiwa sehemu ya mabwawa ya seven forks kituo hiki kina uwezo mkubwa zaidi Afrika Mashariki wa kuzalisha magawati 225 kikisaidia kuendesha gredi ya taifa ya Kenya kwa nishati safi inayotegemewa.

Mstari wa umeme wa kilovolti mingi unaoonekana hapa ni sehemu ya miundombinu ya Ketrraco, kampuni inayosimamia usambazaji wa umeme wa mvutano wa nchini Kenya. Mstari huu husafirisha umeme kwa umbali mrefu wa ufanisi ikiwa ni kiungo muhimu katika mradi wa kuunganisha mitandao ya Kenya na Tanzania. Miundombinu hii huimarisha uambazaji wa umeme kwa kuaminika katika maeneo ya mijini pamoja na vijijini na kukuza biashara ya nishati katika kanda nzima.

Mnara huu wa chuma ulioundwa kwa muundo wa grade A husaidia kusafirisha umeme wa msongo mkubwa kutoka vituo vikuu hadi maeneo ya matumizi urefu wake unamwezesha kupitisha nguvu kubwa kwa umbali mrefu kuhakikisha nishati inapatikana kwa jamii nyingi kwa wakati mmoja.

Engen ni shirika kuu la kuzalisha umeme nchini Kenya, ikichangia zaidi ya nusu ya nguvu ya taifa. Kuzalisha ni sharti kutoa vianzo tofauti kama maji, mvuke ya ardhini, joto la kisasa na upepo. Ilianzishwa mwaka wa elfu moja mia tisa hamsini na nne kwa lengo la kuendeleza na kuendesha mitambo ya nguvu, ikiwa chini ya uangalizi wa serikali.

Kituo cha kuzalisha umeme wa Olkaria, taoni kilichopo Kaunti ya Nakuru ni mradi mdogo wa megawati, mia moja sabini, ukiwa na mitambo miwili inayotumia teknolojia ya double flow na turbines za down exhaust . Kikiwa sehemu ya safu ya vituo ya nishati ya joto ardhi eneo la Olkaria. Kitu hiki kinachochangiwa na KenGen kwa ushirikiano na Mitsubishi kinaboresha uzalishaji wa umeme nchini Kenya kwa njia rafiki kwa mazingira.

Hii nguzo ya umeme ilio na tranfoma kifaa muhimu katika usambazaji wa nishati. Kenya Power usimamia usafirishaji usambazaji na uuzaji wa umeme njini. Kampuni hii hudumia wateja wa makazi, biashara, viwanda na taa za barabarani. Transfoma upunguza nguvu ya umeme ili kufikisha kwa usalama. Pia Kenya Power inaendelea teknolojia chatitufu na nishati mbadala kwa maendeleo endelevu.

Hii inaonyesha sehemu ya njia ya kusafirisha umeme ya Olkaria, Suswa ambayo ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya nishati nchini Kenya. Njia hii husaidia kuboresha upatikanaji wa umeme jijini Nairobi kwa kupeleka umeme kutoka mitambo ya joto ardhi ya Olkaria hadi kituo kikubwa cha Suswa. Ketraco shirika la serikali husimamia usafirishaji wa umeme wa msongo wa juu kote nchini. Kituo cha Suswa ni kikubwa zaidi Afrika na huunganisha vyenzo mbalimbali kama vile nguvu ya upepo kutoka ziwa Turkana pamoja na umeme kutoka Ethiopia.

Vituo vya umeme vina jukumu muhimu katika kusambaza nguvu za umeme kutoka vyanzo hadi kwa walaji. Hapa mitambo mikubwa inabadilisha viwango vya umeme ili kuwezesha usafirishaji wa uhakika. Ketzako huendeleza miundombinu hii ikiunganisha vyanzo vya nishati kama joto ardhi, upepo na maji katika gredi ya taifa kwa ustawi wa maendeleo ya nchi.

Mstari wa juu wa umeme huwekwa kwenye nguzo maalum kusafirisha nguvu kutoka vituo vya kuzalisha ardhi maeneo ya matumizi. Waya na nyaya huonekana wazi zikitoa huduma muhimu kwa nyumba na biashara ama hutoa kinga ya asili didhi ya upotevu wa nishati.

Uradi wa Karuma Hydropower uli zindiliwa rasmi September mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne na rais Yuweri Museveni ukiwa kituo kikubwa zaidi cha kuzalisha umeme nchini Uganda. Majengo kando ya mto Kiyoga Nile umbali wa kilomita miambili sabini kutoka Kampala. Kituo hiki kina uwezo wa kuzalisha mwangaza timu ya sita kupitia mitambo sita ya kisasa aina ya Francis. Mradi huu unalenga kuimarisha upatikanaji wa nishati nafuna ndelevo kwa matumizi ya nyumbani na viwandani.

Hii inaonyesha mandhari ya juu ya kituo kikubwa cha viwandani chenye minara mikubwa ya kupooza, pamoja na mitambo mingi ya kusafirisha joto. Muundo huu unaashiria shughuli za uzalishaji wa nishati zinazohitaji utoaji mkubwa, huenda ni mtambo wanguvu za joto ardhi au kituo cha umeme, kinachotegemea mchakato wa joto.

Utunzaji wa mazingira unalinda uhai wa viumbe na ustawi wa jamii. Matumizi ya busara ya rasili mali huimarisha maisha endelevu. Udhibiti taka huifadhi misitu, ulinda vyanzo vya maji na kuhimiza ushirikishwaji wa wananchi ni msingi ya maendeleo ya kweli. Kila hatua tunayoichukua leo, ni zawadi kwa vizazi vijao.

Huyu nyati wa Afrika anayeonekana kwenye picha ni muhimu sana kwa uhifadhi wa mazingira hasa kwenye maeneo ya savana. Kwa kula nyati ndefu wanaweka uwiano na mimea na kusaidia viumbe wadogo kufikia malisho bora. Wanaposafiri husambaza mbegu na kusaidia utoaji wa mimea mipya. Pia nyasi wanazodhibiti husaidia kuhifadhi kaboni hivyo kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Karura ni msitu wa kipekee katikati ya jiji la Nairobi, ukiwa mfano wa uhifadhi wa mazingira mijini. Unasimamiwa kwa ushirikiano kati ya Kenya Forest Services na Friends of Karura Forest. Juhudi za kuhifadhi zinahusisha upandaji wa miti asili, ulinzi wa viumbe hai na kugawanya maeneo kwa matumizi bora ya rasilimali. Msitu huu utoa hewa safi hifadhi ya maji burundani kama kutembea na baiskeli, huiboresha afya ya ustawi wa jamii.

Hii inaonyesha uhamaji mkubwa wa nyumbu, tukio kamili linalodhihirisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali kwa uendelezi wa afrika mashariki. Uwepo wa Serengeti na Masai Mara unalinda viumbe hai wengi wakiwemo nyumbu, pundamilia na wanyama wanaowinda. Mifumo hii ya ekolojia inahitaji kulinda kwa kuhakikisha njia za uhamaji na makazi tofauti kama misitu na mito inabaki salama.

Hili ni jengo la bunge la Kenya linalopatikana katikati ya jiji la Nairobi. Mnara wa saa unaoonekana hapa ni alama maarufu ya eneo hili. Ndani ya majengo haya ndipo wanachama wa bunge hukutana kujadili sera, kutunga sheria na kushughulikia masuala ya kitaifa kupitia mabunge mawili, baraza la kitaifa na seneti.

Ujenzi wa mifereji katika hausari Baban Lane Bono, unaimarisha usafirishaji wa maji ya mvua. Hudhibiti mafuriko na mmomonyoko. Njia hizi zinaweka msingi wa afya ya jamii, kustawisha uchumi na kulinda miundombinu dhidi ya madhara ya maji.

Hifadhi ya kitaifa ya hells gate ipo katika bonde la ufa la kenya. Ikijivunia miamba mikubwa, maporomoko ya ol jorol na mandhari ya volkano. Eneo hili liliwahamasisha watayarishaji wa the lion king kutokana na uzuri wa korongo lake. Wageni hufurahia kupanda milima, kuendesha baiskeli, kupanda miamba na kutembelea bafu asilia. Miale ya mvuke wa joto ardhini hutiririka wazi ikitoka taswira ya kipekee.

Hili ni bustani la Uhuru park jijini Nairobi iliyoko karibu na kitovu cha biashara. Ni sehemu ya mapumziko ambapo watu hujiburudisha kupitia michezo kama kupanda farasi, ngamia, kuendesha magari madogo kwa rimoti. Pia kuna bwawa la boti la uwanja wa watoto. Lilizinduliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na tisa na mzee jomo kenyatta, na imeekuwa mahali pa mikutano ya kisiasa, ibada na starehe za kifamilia. Wakenya wanaweza kuingia bila malipo.

Uhifadhi wa mazingira pamoja na usimamizi wa rasilimali asilia ni funzo muhimu kulinda makazi ya viumbe kama ndege waliopo katika eneo la bwawa. Kutunza mifumo ya ekolojia kama misitu na ardhi uwevo husaidia kuchuja mali na kudhibiti hali ya hewa. Matumizi bora ya ardhi, maji na wanyamapori yanahakikisha vizazi vijavyo vitafaidika.

Hii inaonyesha Mfalme Charles Wa Tatu wa uingereza akitembea msituni, karura Nairobi akiwa pamoja na Rais William Ruto na Mama Rais Rachel Ruto. Zirai ya Oktoba mwaka 2023 ili lenga kuimarisha uhisiano wa mataifa mawili pamoja na kushugulikia changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na huifadhi wa mazirigira,

Hili no eneo la milima ya Ngong linalopatikana kusini magaribi mwa Nairobi. Mandhari yake yanavutia kwa macho, yakipambwa na mitambo ya upepo na muenekano wa bonde la ufa. Ni mahali maarufu kwa matembezi marefu yakiwa rahisi kwa wote. Hapa pia kuna historia yenye mvuto ikitajwa kwenye simoli ya Out of Africa.

Jiji la Nairobi mji mkubwa wa kenya lipo kusini ya katikati ya nchi likiwa na urefu wa mita elfu moja, mia saba, tisini na tano kutoka usawa wa bahari. Jina lake limetokana na usemi wa kimaasai enkare nyorob i likimaanisha mahali pa maji baridi. Likirejerea mto Nairobi lina taswira ya majengo ya kisasa likiwa kitovu cha uchumi na utamaduni Afrika Mashariki. Kutokana na ukwaji na wa teknolojia limepewa jina la Silicon Savanah ya Afrika.

Hifadhi ya mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia ni msingi wa maendeleo endelevu, hasaa katika maeneo yenye viumbe hai kama Nairobi National Park. Ulinzi wa viumbe tofauti kama swala unategemea usimamizi shirikishi wa ekolojia, mashamba ya uhifadhi, na maeneo yasiyolindwa. Matumizi bora ya asilimali huhakikisha kizazi kijacho kinapata mahitaji bila madhara. Changamoto ka migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, uchafuzi na mabadiliko ya matumizi ya ardhi yanahitaji suluhisho wa kisera.

Mandhari hii ya kuvutia inaonyesha bwawa tulivu lenye shughuli za burudani za majini. Watu wawili wanaonekana wakisafiri juu ya maji au wakitumia vifaa vya kuendesha kwa mikono, Kwa mbali mashujaa jeupe ikiwa na abiria kadha wakiwomo watoto inavuka kwa utulivu ikidokeza matembezi ya starehe. Ukingo wa bwawa umezungukwa na miti ya majani mabichi, hali inayodokeza bustani au sehemu ya mapumziko.

Hili ni sanamu la kihistoria lililosimama katikati ya barabara ya Kenyatta, Nairobi; lililojengwa mwaka wa elfu moja mia tisa ishirini na nane kwa heshima ya wapiganaji wa jeshi la Kings African Rifles pamoja na wabeba mizigo wa vita vya kwanza vya dunia. Kielelezo chake ni askari mwenye bunduki, msaidizi na mbeba silaha wakisimama kwa msimamo wa ujasiri. Ni alama ya ukumbusho wa mchango wa Afrika katika historia ya kijeshi ya dunia.

Mandhari inaonyesha kundi la nyani wa mzaituni wenye manyoya ya kijani kibichi hafifu wanaopatikana maeneo mbalimbali ya Afrika ya Equator . Wanaishi savanna misitu hata karibu na makazi ya watu. Hula majani, matunda, mbegu, wadudu na wanyama wadogo. Ni viumbe vya kijamii wanaoishi kwa makundi yanayojulikana kama troops . Uwezo wao wa kuishi mazingira tofauti na kula vyakula mbalimbali huwafanya kuwa spishi ya nyani waliotapakaa zaidi.

Taswira inayoonyesha mkusanyiko mkubwa wa taka katika mazingira duni, huenda ni Kibera mtaa wa mabanda kijjini Nairobi. Maeneo haya yanakumbwa na matatizo makubwa ya usafi kutokana na mitaro ya wazi uchafu wa kinyesi cha binadamu pamoja na wanyama, plastiki na takataka nyinginezo. Mbinu hatarishi kama vyoo vinayo rushwa huchangia zaidi hali, kukosekana kwa maji, lishe bora, huongeza hatari kwa magonjwa kwa makazi.

Hifhadi ya mazingira pamoja na usimamizi endelefu wa raseremali ni muhimu sana kwa kuhifhadi species kama twiga zinaoonekana kwenye picha. Twiga wanaitaji maeneo mapana ya makazi kama Savanna na msitu mwingine wa kuishi vizuri. Juhudi ya kuhifhadi zinaushisha kulinda makazi yao kutokana na upotefu mkawanyiko na uaribifu unasambasiswa na ukuaji wa watu, kilimo na maendeleo ya miundobinu.

Reli ya kisasa inayounganisha Mombasa na Nairobi, ni mradi wa kimkakati unaoleta mageuzi katika usafiri. Treni hii ya kasi huchochea maendeleo, uimarisha biashara na kupunguza muda wa safari kwa maelfu ya wasafiri kila siku.

Hifadhi mazingira pamoja na usimamizi wa rasilimali asilia ni muhimu sana katika kulinda viumbe kama japanese serow na aina nyingine za gorali. Hii inajumuisha kulinda makazi yao ya asili hasa maeneo ya milimani na mabadiliko ya hali ya hewa na mimea ambayo ni muhimu kwa wanyama hawa. Mikakati ya kupambana na hatari ama kubuniwa kwa makazi, ujangili usiodhibitiwa na kuisha kwa spishi za kigeni huchukuliwa kwa makaunti ili kuhifadhi idadi ya wanyama.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia ni msingi wa kulinda viumbe kama vifaru na makazi yao. Hatua hizi zinahusisha matumizi endelevu ya misitu, ardhi na maji bila kuadhiri mahitaji ya vizazi vijavyo. Kupitia juhudi dhidi ya ujangili marejesho ya makazi na maeneo ya hifadhi tunalinda mbinu uhai. Vilevile tunapambana na uchafu, mabadiliko ya tabia nchi na kuharibifu wa ardhi kwa sera bora na ushirikishwaji wa jamii.

Hii inaonyesha usambazaji wa maji katika mazingira yenye changamoto za upatikanaji hapo, jambo linaonekana kupitia matumizi ya madumu kuhifadhi na kusafirisha maji. Nairobi inakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji ambapo nusu ya wakazi wikendi ndio wanaounganisha moja kwa maji, wengi hutegemea vianzo mbadala kama vile wauzaji wa mtaani, vituo maalumu vya maji na zisizo rasmi.

Hiki ni kielelezo cha Kibera, mtaa mkubwa usio rasmi ulioko Nairobi. Uko karibu na kiini cha jiji ukihifadhi historia ya wanajeshi wa Nubia waliotunza makazi baada ya vita vya dunia. Licha ya msongamano, ukosefu wa huduma bora na mazingira magumu, waakazi wake wanaonyesha mshikamano, ustadi wa maisha, na utamaduni wenye nguvu unaonyesha matumaini ya kweli ya mabadiliko.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asilia ni msingi wa maisha endelevu, ikihusisha matumizi ya busara ya msitu, majini na madini, kuimarisha huduma za asili kama hewa safi na rotuba ya udongo. Kupambana na mabadiliko ya tabia nchi huongeza uwezo wa jamii kuhimili athari za kujenga ustahimilivu.

Hifadhi ya mazingira na usimamizi wa rasrimari asilia katika hifadhi ya kitaifa ya Nairobi, ni muhimu sana kutokana na ukaribu wake na jiji. Huduma ya wanyama pori Kenya huongeza juhudi za kulinda speshi adimu kama vifaru weusi, huku wakikomesha ujangili. Urejeshaji wa makaazi asilia husaidia kudumisha usawa wa kiikolojia. Changamoto zinazokumba hifadhi hii ni migogoro kati ya binadamu na wanyama pori, uharibifu wa makaazi, uchafuzi taka pamoja na mimea vamizi.

Taka ngumu kutoka jiji la Nairobi huishia katika dampu la Dandora. Eneo lilioanzishwa mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano kama machimbo ya mawe na sasa lina ukubwa wa ekari thelathini. Hupokea zaidi ya tani elfu mbili za taka kila siku, ikiwemo kutoka soko la Gikomba. Licha ya kutangazwa kujaa mwaka wa elfu moja na moja, dampu hili bado linafanya kazi likisababisha madhara makubwa kwa mazingira na afya, hasa kwa wakazi wa mitaa ya karibu kama Dandora na Korogocho.

Utunzaji wa mazingira unahakikisha usalama wa mali asili huhifadhi viumbe hai hupunguza uchafu na kuhimiza matumizi bora ya rasilimali kwa kizazi cha kisasa na kijacho kupitia elimu sera madhubuti na utafiti bunifu jamii huwezeshwa kulinda dunia kwa ufanisi.

Matatu ni usafiri wa umma unaopatikana kwa urahisi nchini Kenya. Gari hili dogo linafahamika kwa rangi angavu, muziki wa kuvutia na mandhari yanayoakisi maisha ya kila siku. Wasafiri hupanda kwa bei nafuu wakifurahia utamaduni unaoambatana na safari.

Treni ya Nairobi Commuter rail inaonekana kupitia kwa uzio, ikionyesha usafiri wa kisasa unaorahisisha maisha ya wakazi wa jiji. Mfumo huu wa reli unahudumia maeneo mbali mbali ya Nairobi pamoja na viungo vyake, ikitoa suluhisho kwa msongamano wa magari. Njia kama Nairobi hadi Nanyuki na Nairobi hadi Kisumu zinavutia wasafiri wengi kutokana na bei nafuu na urahisi wa huduma.

Hali ya kila siku mitaani hujumisha watu wakihangaika kutimiza majukumu magari yakipita kwa kasi na harakati zisokoma zinazoonyesha maisha ya mji inavyoendelea kwa ustadi na kasi ya kipekee kupitia mtandao mpya.

Hii inaonyesha magari ya usafiri wa umma nchini Kenya. Matatu zenye michoro ya kuvutia husafirisha abiria kila kona ya jiji. Pembeni mabasi makubwa huonekana yakuhudumia katika njia kuu yakichangia harakati za kila siku za wakaazi.

Basi hili la Citi Hoppa linaonekana jijini Nairobi likiwa na abiria wakipanda na kushuka. Kampuni hii ya usafiri hutoa huduma mbalimbali ndani ya jiji ikijumuisha njia nyingi zinazowezesha wakazi kusafiri kwa urahisi. Pia Citi Hoppa inapatikana kwa kukodishwa na taasisi binafsi pamoja na mashirika ya umma kwa ajili ya shughuli rasmi.

Hii ni sehemu ya barabara kuu ya Thika karibu na Pangani Nairobi. Njia hii pana imejengwa kwa ustadi mkubwa ikiwa na madaraja, njia za chini na sehemu maalum kwa magari. Pangani ni kitovu cha usafiri kikuhudumia maelfu ya wasafiri kila siku. Majengo ya biashara, hoteli, na shughuli mbalimbali huonekana kando kando, yakitoa picha ya mji ulio hai na unaoendelea kwa kasi.

Katika mandhari ya jiji lenye harakati nyingi, magari ya usafiri wa umma yanaita mbele ya watu walichangamka. Basi lenye maandishi Inna Race Horse linaonyesha huduma muhimu za afya likiwa kiunganishi kati ya jamii na kituo cha tiba.

Hii yaonyesha mandhari ya barabara

Hii inaonyesha teksi gari la kukodi linalobeba abiria kuelekea walikokusudia. Huduma hii hutoa urahisi wa kuondoka mara moja bila kupanga mapema. Mandhari haya huwekwa mita maalum ya kupima umbali na gharama. Abiria hupata huduma kwa kusimamisha barabarani kwenye vituo maalum na kuweka nafasi mapema.

Mtaa wenye pilkapilka tele huonyesha magari ya usafiri kwa teksi na basi watu wakitembea kwa haraka tabasamu la mgeni likiangazia utulivu wa moyo huko mabango ya duka yakibamba majengo ya biashara kwa rangi na mwanga wa matumaini.

Hii inaonyesha matatu maarufu nchini kenya aina ya vani ya rangi ya fedha yenye mistari ya manjano na lebo ya Molo group. Matatu hii ina hudumia maeneo mbalimbali kama Molo, Eldoret, Kitale, Njoro na Elbagon. Matatu ni njia muhimu sana kwa usafiri wa umma ikiwapatia watu usafiri wa gharama nafuu na rahisi zilizo jazwa kwa Sanaa na mandhari wa kipekee. Matatu huonyesha utamaduni wa kipekee wa kenya.

Basi la metro trans limited linaonekana likiwa barabarani likiwakilisha juhudi ya kampuni hii maarufu ya usafiri nchini Kenya katika kuboresha huduma, wamewekeza katika magari ya kisasa yakiwemo yale yanayotumia umeme ili kuhakikisha usafiri wa bei nafuu, wa kuaminika, na unaoendana na mahitaji ya mijini kama Nairobi.

Hii inaonyesha gari la Metro Trans mojawapo ya usafiri wa umma maarufu jijini Nairobi. Kampuni ya metro trans investment limited huendesha magari ya kisasa ya kilimo yenye umeme katika njia mbalimbali kwa kuekeza kwenye teknolojia ya kisasa inalenga kuboresha usalama pamoja na faraja ya abiria. Ushikiliano wake na kampuni kama basiko umechangia kuleta mageuzi ya kimazingira katika sekta ya usafiri wa jiji.

Barabara ya Thika ni njia ya kisasa inayo unganisha jiji na viungana ufanisi. Miundo mbinu hii imerahihisha biashara, kurahihisha usafiri na kuinua maisha ya wakazi katika maeneo mbali mbali ya Nairobi hadi Thika. Hatua hii ni ishara ya maendeleo na uwekezaji wa maana wa taifa letu.

Barabara hii inaonyesha maisha ya jiji yaliyo hai, gari la teksi likiwa tayari kuwahudumia wateja. Basi lenye maandishi ya Zeilal likiwasafirisha abiria watu wakitembea kwa haraka na maduka kama Apple Grill likitoa bidhaa mbali mbali kwa wakazi wanaotafuta huduma kila kona.

Huku kuna mifumo mbalimbali ya usafiri wa umma jijini Nairobi. Matatu zenye rangi angavu huongoza kwa kusafirisha abiria kwenye njia maalum kwa muda wa haraka. Mabasi makubwa kama ya KBS na Citi hoppa hutumika kusafirisha watu kwa viwango tofauti vya kipato mijini na aina ya miti.

Hii yaonyesha mandhari ya barabara nchini Kenya, huenda ikiwa Nairobi kutokana na alama za barabara kama Juja Road, Ring Road, Ngara, na Thika. Hizi ni njia kuu zinazounganisha maeneo muhimu. Picha inaonyesha shughuli za kila siku; magari yanapita, watu wanatembea, na gari la polisi linaonekana upande wa kulia ikidhibiti usalama barabarani.

Hii ni Moi avenue jijini Nairobi barabara maarufu katikati ya jiji. Picha inaonyesha mandhari yenye shughuli nyingi. Watu wakitembea na magari yakipita. Jengo kubwa lenye bango la, tecnofund on pipe, linaonekana wazi. Pembeni tangazo la huduma ya glovo inaashiria uwepo wa biashara za kisasa. Mazingira haya yanadhihirisha msongamano wa mji mkubwa.

Hii inaonyesha madhari ya jiji la Nairobi ikiwa na matatu yenye mapambo ya kufutia, matatu hii imechorwa Kwa upunifu wa kipekee inayoangasia mada ya iron fan ikionyesha ushawishi wa utamatuni mbalimbali, njeni mandishi yanaonyesha maeneo ya huduma kama vila thika road, ruiru, kembu na magongeni, huu ni ushaidi wa usafiri wa uma yenye kitambulisho wa kisanaa unaopeba ujumbe wa kisiasa, kidini na burudani manthari ya mtaa yenye watu na mchengo zinaonyesha bilka mjini Nairobi

Hapa tunaona msongamano wa magari ya umaa maarufu kama matatu yakisafiri kuelekea maeneo mbalimbali kama Nyeri na Nakuru. Mabango yaliyo juu ya magari hayo yanaelekeza abiria kulingana na miji wanayokusudia. Mandhari ya mijini watu wakitembea na majengo yaliyo kando ya barabara vinaonyesha shughuli nyingi za kila siku mjini Kenya.

Barabara ya Thika ni njia ya kisasa enye njia nane inaounganisha maeneo muhimu ya miji injini Kenya. Usimamizi wake uko jini ya mamlaka ya barabara za mijini tahasisi ulioanzisha kwa mjibu ya sheria ya barabara wa mwaka wa 2007, unahakikisha usalama, upangaji na maendeleo endelevu ya miundombinu ya mijini.

Barabara ya Ngong' ni njia kuu jijini Nairobi inayounganisha maeneo ya makaazi na biashara. Mitaani humo maduka makubwa, hospitali maashuhuri na vituo vya usafiri hukutanika. Mradi wa majaribio wanamata umeanzishwa kuimarisha safari kwa usalama, ufanisi na faraja ya abiria wa kila siku.

Hii inaonyesha mandhari ya usafiri wa umma nchini Kenya ambapo mabasi ya kijani na manjano yanaonekana yakiwa yameegeshwa huku watu wakiwa wamesimama kandokando ya barabara, Hali hii inaashiria kituo cha usafiri ambapo abiria wanapanda au kushuka. Maandishi kama Seran Traffic pamoja na namba 32 na 70 yanaelezea njia za mabasi, maeneo ya kuelekea, na taarifa za nauli. Mfumo huu wa mabasi na magari madogo ya abiria huwezesha mvuko wa kila siku jijini Nairobi.

Basi za umeme huendeshwa kwa nishati safi zikisaidia kupunguza hewa chafu na kelele mijini teknolojia ya battery huwezesha safari kimazingira kwa gharama nafuu urejeshaji wa nguvu wakati wa kupunguza mwendo huongeza ufanisi huku zikiwa suluhisho za usafiri endelevu barani Africa.

Kituo cha Safari Park BRT kimejengwa kando kando ya Thika super highway jijini Nairobi. Hiki ni sehemu ya mradi mkubwa wa usafiri wa mabasi wenye lengo la kupunguza msongamano. Kituo hiki kina usimamizi, maegesho ya magari pamoja na miundombinu mingine ya kisasa. Mabasi haya yanatumia njia maalum zisiyoguswa na magari mengine kuhaikisha kasi na ufanisi. Mradi huu unasimamiwa na mamlaka ya usafiri wa eneo la jiji na Mater pamoja na Kenha.

Barabara ya thika superhighway ni njia kuu yenye umuhimu mkubwa nchini Kenya hasaa katika eneo la exit 5 karibu na chuo kikuu cha KCA. Makao makao makuu ya polisi wa trafiki ya NYS na Survey of Kenya. Ina njia nyingi zinazorahisiha usafiri kati ya jiji la Nairobi na mji wa Thika. Mabango ya kuelekeza yanaonyesha miji mbalimbali kama vile Namanga, Mombasa, Kisumu na Nairobi.

Inaonyesha mandhari ya barabara yenye magari na mabasi kama Nico pamoja na holisan toriex yanayosafiri kwenye lami iliyo na unyevunyevu. Alama nyekundu ya pembe tatu yenye mchoro wa mtu inaashiria sehemu ya waenda kwa mguu, mvuka. Mbele kuna vichaka vya kijani ya mimea wa mimosa sisa penifolia , mtu mwenye miba, majani na kudondoka.

Matatu ni chombo maarufu cha usafiri wa umaa jijini Nairobi, ikisafirisha abiria kutoka mitaa mbalimbali hadi maeneo ya kazi na makazi. Kupambwa kwa rangi angavu, picha maarufu na maandishi ya kuvutia. Huduma hii ya haraka inasimamiwa na dereva pamoja wa conductor huku ikitoa mchango mkubwa katika uchumi wa jiji.

Hapa tunaona picha ya matatu yenye alama za bidii travellers sacco , kampuni iliyojihusisha na usafirishaji wa umma barani Nairobi. Bidii travellers sacco inasimamia usafiri kati ya Lakisama, Babadogo, Thika road na jiji kuu ikiwahudumia abiria kwa usalama na ufanisi kwa kuwa ni chama cha kujiendeleza kifedha. Sacco hii hutoa mikopo hutoshea kuwekeza akiba na kuimarisha mshikamano miongoni mwa wanachama wake.

Kituo cha mabasi cha Safari Park kimeundwa kuboresha usafiri, kina daraja la miguu, tiketi, lango, sehemu ya kupaki magari, na huduma nyingine, huku barabara zikipangwa kupunguza msongamano.

Hii inaonyesha matatu usafiri maarufu jijini Nairobi. Matatu ni basi dogo linalomilikiwa binafsi likitumika kama teksi ya pamoja. Kwa kawaida hujulikana kwa mapambo ya kuvutia, maandishi yenye ujumbe wa kijamii na picha za watu mashuhuri. Huduma hizi hufuata njia maalum lakini zinabadilika kulingana na mahitaji ya wasafiri. Matatu huchangia sana katka kusafirisha wakazi wa Nairobi kila siku na kiungo kikuu cha mfumo wa usafiri mijini.

Citi Hoppa ni chombo cha usafiri wa umma kinachobeba abiria kwa ueledi jijini Nairobi. Mabasi mapya yameboreshwa kwa teknolojia ya kisasa inayowezesha ufwatiliaji wa safari. Huduma zake huunganisha maeneo mbali mbali hadi uwanja wa ndege wa JKIA. Kwa malengo makubwa kampuni hii inaleta mabadiliko chanya katika mfumo wa usafiri wa jiji.

Katika eneo la pipeline huduma za usafiri wa umma zinaonekana bayani kupitia magari kubwa ya njano yanayosafirisha abiria pamoja na njia za reli zinazodhibitishwa na bango la kituo zikitoa chaguo mbadala kwa wakaazi na wasafiri.

Hii inaonyesha tukio lenye uhai barabarani nchini Kenya hasa Nairobi likiwa na basi lililopangwa kwa ubunifu mkubwa linalojulikana kama mbogo. Mbogo ni sehemu ya utamaduni wa kipekee wa matatu unaojulikana kwa rangi angavu michoro ya kuvutia na mziki wenye sauti kali kituoa cha safari park blt kinaonekana nyuma kikidhihirisha umuhimu wa eneo hili. Kwenye njia kuu ya usafiri matatu ni kiumbo muhimu kwa usafiri wa umma nchini zikiwa njia ya kusisimua na yenye maisha ya kila siku kwa wasafiri.

Hili ni Toyota Hiace yenye rangi nyeupe. Lina tumika kama matatu chini ya Anugasago. Limejisajiliwa nchini Kenya kwa nambari kCE286B. Gari hili hufanya safari kuelekea maeneo kama Mukuruini, Muranga, Kaputa, Gakidu, Mpinga Nyeri, na Mutikikondi. Hii inathibitisha taarifa za gari, ambapo rekodi zake zimetunzwa kwenye mfumo wa NTSA na zinatumika na timu husika kwa ajili ya kuingiza na kusimamia usajili wake

Hili linaonyesha mandhari ya barabarani nchini Kenya ikiwemo matatu yenye rangi kali na maandishi ya kipekee ikiitwa Exalted . Hii ni dalili ya utamaduni wa usafiri wa umma ambapo magari haya binafsi yamepambwa kwa ubunifu wa hali ya juu, mziki mkali na ujumbe wa kisanii. Matatu hii hujihusisha na njia mbalimbali kama Mombasa-Re, GM, Imara, Cabanas na Forward Travellers . Watu wanaonekana wakijishughulika karibu na kuonyesha umuhimu wake katika maisha ya kila siku mjini.

Hii ni City Hoppa, kampuni ya usafiri wa umma inayotambulika jijini Nairobi. Inatoa huduma kwa abiria ndani ya jiji na maeneo ya karibu pamoja na huduma za kukodi kwa watu binafsi na mashirika. Mabasi mapya yenye teknologia ya GPS yameanzishwa ili kuboresha starehe na ufuatiliaji kupitia mabasi ya kisasa kama Isuzu NQR, kampuni inayoendelea kupanua huduma zake. Dira yao ni kubadilisha usafiri jijini kwa kutoa mtandao wa magari ya kisasa, nafuu, na ya kuaminika kwa wakazi wa Nairobi.

Katika jiji lenye msongamano wa magari matatu zenye rangi angavu na michoro ya kuvutia usafiri kwa kasi mitaani. Moja huonyesha maandishi ya Isuzu Metro Trans, mwingine umechorwa taswira ya Moana pamoja na kelele za honi watu huvuka barabara polisi akisimamia sheria, mabango yakihamasisha biashara na afya. Huo ni ushuhuda wa maisha hai katika moyo wa Nairobi.

Feri maarufu wenye rangi angavu, mziki mzito na kauli mbiu za kuvutia. Huunganisha watu katika mitaa ya jiji, kijiji hadi mtaa. Ikibeba historia, sanaa na ndoto za jamii ndani yake. Kila abiria anakua sehemu ya simulizi na mabadiliko ya maisha mjini.

Hili ni gari la kenya kutoka Nailep travellers sacco linaloendesha safari maarufu ya Narok direct kupitia njia ya moja tatu nne. sacco hii inalenga kukuza utalii wa ndani na safari za barabarani ikihudumu maeneo kama Nairobi, kajiado, namanga, oloitoktok, kemana hadi narok. Huduma zao zinajumuisha kuweka tiketi kwa njia ya mtandao pamoja na malipo ya simu.

Barabara kuu ya thika ni njia ya kisasa yenye njia nyingi inayounganisha jiji la nairobi na mji wa thika. Imejengwa kwa viwango vya hali ya juu ikiruhusu usafiri wa haraka na salama. Tangu kufunguliwa kwake mwaka wa 2012 , barabara hii imechochea maendeleo ya biashara, viwanda na makazi pembezoni mwa mwelekeo wake.

Hii inaonyesha matatu aina ya basi dogo linalomilikiwa binafsi na kutumika kusafirisha watu mijini kama Nairobi. Neno matatu linaaminika kutoka kwa msemo wa mtaa unaomaanisha tatu ikihusishwa na nauli ya shilingi tatu miaka ya sabini. Vyombo hivi vya usafiri vinajulikana kwa mapambo ya kuvutia, picha za watu maarufu, maandishi ya kuvuta na mziki unaovutia abiria.

Hii inaonyesha shughuli ya ukusanyaji taka katika eneo la mijini ambapo gari la Isuzu lenye nembo la JJUS limetumika kusafirisha mabaki ya taka. Watu wanaonekana wakishughulika kwa bidii kupakia mizigo ya taka kwenye gari wakisaidia kuweka mazingira safi. Mandhari ya majengo na magari jirani yanaashiria mtaa wenye shghuli nyingi. Huduma hii ni muhimu katika kudumisha usafi na afya ya jamii.

Mfumo huu wa kusukuma maji uenda ni aina ya balboa umetengenezwa mahususi kwa matumizi ya mabwawa ya kuogelea au bafu za moto. Una uwezo wa kuunganisha na swichi za hewa kwa kuwasha na kuzima ukitumia vidhibiti vya kielektroniki au vituo vya hewa. Teknolojia hii husaidia katika usambazaji mzuri wa maji na usimamizi wa maji, taka hivyo uwezesha mazingira safi salama na yenye ufanisi kwa watumiaji.

Mwanamke huyu anaonekana akijaza ndoo kwenye bomba lilikuwekwa kwa matumizi ya jamii ishara ya juhudi zinazo lenga kuimarisha upatikanaji wa maji safi. Mandhari ya mtaa unaonekana humaanisha kuwa miradi ya maendeleo inaendelea ikiangazia umuhimu wa miundo mbinu bora ya maji kati ya kuboresha afya na ustawi wa watu.

Bwawa la kunyweshea mifugo ni chombo maalum kilichotengenezwa kuhifadhi maji safi kwa matumizi ya wanyama kama kama ng'ombe, kondoo na farasi. Huduma hii muhimu huimarisha afya kwa kuhakikisha upatikanaji wa unyevu wakati wote. Mifumo hii hupatikana mashambani malishoni na pia katika hifadhi za wanyama pori ikiwa ni msaada kwa viumbe wa kufungwa na porini. Huundwa kwa vifaa imara kama saruji, chuma au plastiki ngumu, kuhakikisha uimara na usafi wa maji.

Hili ni eneo la uchimbaji linaloashiria maandalizi ya kazi ya ujenzi. Udongo umeondolewa kwa ustadi ili kuweka msingi imara wa miundo mbinu. Mabomba na nyaya zinazoonekana zinaonyesha kuwa huduma za maji, umeme na mifumo ya mifereji zinatarajiwa kusimika. Kuwa hii ni msingi wa maendeleo ya majengo, barabara na huduma nyingine za msingi katika jamii.

Hili ni jengo la viwandani lenye kifaa maalum cha kusafirisha joto kutoka kwa kimiminika kimoja hadi kingine. Kifaa hiki hurahisisha usambazaji kwa nishati ya joto kwa njia salama bora ni yenye tija, katika mitambo ya kemikali viwanda vya umeme na mifumo ya baridi. Kifaa hiki hutumika kudhibiti hali joto, kupunguza upotevu wa nishati na kuimarisha uzalishaji.

Hii inaonyesha vali ya mpira ya shaba yenye kishikio cha manjano imeunganishwa na mabomba meusi ya plastiki kwa kutumia viungo vya buluu vya kubana. Vali hii ina alama ya DN20 ikimaanisha kipenyo cha milimita ishirini hutumika kudhibiti mtiririko huku wakifunga kabisa ama kufungua. Mabomba yanaonekana kuwa ya H.D.P.E au L.D.P.E maarufu kwa usambazaji maji shambani kutokana na uimara wake.

Mfumo huu unaonekana kwenye picha unaonyesha mtandao tata wa mabomba ya chuma, viunganishi na vali zinazodhibiti mtiririko wa vimiminika katika mazingira ya kiteknolojia. Vali mbalimbali huashiria udhibiti shinikizo huku vipimo maalum vikionyesha uwepo wa hisi vinayofuatilia hali kama joto na msukumo. Muundo mzima wa vifaa hivi unaonyesha matumizi katika maabara za kisayansi, mitambo ya viwandani na shughuli maalum za uzalishaji.

Inaonyesha pipa la kuhifadhi maji la Premier lenye ujazo wa lita mia moja, thelathini na tano, kontaina hili limetengenezwa kwa plastiki salama ya polyethelene na hufaa huhifadhi maji ya kunywa. Lina mfumo uliofungwa wenye viunganishi vya kufanikisha kujaza na kumimina. Hali yake isio na B.P.A inahakikisha usalama wa afya. Premier huzalisha mapipa ya ukubwa mbalimbali kuanzia lita hamsini hadi mia tatu. Ni chaguo bora kwa matumizi ya kila pamoja na maandalizi ya dharura.

Inaonyesha lori jeupe aina ya sanduku limebeba mizigo mingi kwa usafirishaji. Mizigo imepangwa juu na ndani. Imeshikkiliwa kwa kamba au wavu. Mtu mmjoa ako juu ya mzigo akionekana kuimarisha upokeaji. nambari ya usjili ya gari ni KCP 1500. Mandhari ya nyuma inaonyesha mandhari ya kibiashara au mtaa wa mjini.

Mirija ya PVC hutengenezwa kwa plastiki maalum inayostahimili kemikali, kutu na joto. Hutumika kwa kazi mbali mbali kama usambazaji maji mifumo ya majitaka na umwagiliaji. Imebuniwa kuwa nyepesi tabidhi na isiyochomeka kirahisi.